Shughuli za kibiashara zinaendelea nje ya duka la nguo ,mabango yanaonekana yakiwa nje nguo imetundikwa nje na watu wamesimama kwenye barabara wengine wakiwa wamevalia barakoa.

Bidhaa mbalimbali kama kofia, miwani, mikufu, bangili na pochi zimepangwa kwa mpangilio mzuri dukani. Vifaa hivyo vya mitindo vimewekwa kwenye rafu na mabango ukutani, vyote vikiwa na mandhari ya kuvutia wateja.

Mavazi rasmi ya wanaume yamepangwa kwa ustadi katika rafu za duka. Suti za rangi tofauti kama kijivu, kahawia na nyeusi zinaning'inia kwa nadhifu kila moja ikiwa na suruali yake ya kulingana.

Katika duka la nguo mavazi ya polo yamewekwa vizuri kwenye rafu ,masharti, suruali na fulana zenye rangi mbalimbali zimetundikwa ,mpangilio safi unawavutia wateja zikionyesha mitindo ya kisasa.

Duka la viatu linaonesha aina nyingi za viatu vya wanawake vilivyopangwa kwenye rafu. Rangi na mitindo tofauti ya viatu vinavutia jicho. Nguo chache pia zimetundikwa kando, ikionesha urahisi wa kufanya manunuzi.

Ndani ya duka la mavazi. Kuna nguo mbalimbali na viatu. Kidoli inatangaza shati lenye muundo wa kipekee. Rafu zimejaa bidhaa tofauti zikionyesha mitindo ya kisasa. Wateja wanaweza kupata mahitaji yote hapa.

Hifadhi ya nguo imejaa mashati, fulana na koti yakining'inia kwenye reki. Mavazi ya rangi tofauti yamepangwa vizuri yakingoja wateja dukani.

Duka lina nguo na vifaa vya mtindo. Kidoli kimevalia skafu nyekundu na miwani ya jua. Mikoba ya kifahari na vito vya mapambo vimepangwa kwa uzuri, vikiashiria bidhaa za hali ya juu zinazouzwa hapa Kenya.

Nguo la duka linaonyesha mavazi ya rangi tofauti. Nguo za aina mbalimbali ikiwemo gauni zimetundikwa. Ukuta wa dhahabu wenye michoro ya kijiometria unaongeza nakshi dukani.

Jina kubwa la' Hill Marten' limeangazwa juu ya mlango wa duka la nguo lenye muonekano wa kisasa ,ndani mabango mekundu yaliyoandikwa sale yanaonyesha ofa maalumu mavazi yakiwa yamepangwa kwa uangalifu.

Duka la nguo yenye bidhaa nyingi imepangwa vizuri. Kuna nguo za rangi tofauti zimening'inizwa na kuwekwa kwenye rafu. Ishara za kuonyesha sehemu za wanawake zinaonekana. Mahali hapo panavutia wateja wanaotafuta mitindo mipya.

miwani aina mbali mbali zimepangwa kwa uangalifu kwenye kuta zikiambatana na kofia ,mabegi na nguo za rangi tafauti, taa za dare zinatoa mwangaza safi juu ya sakafu inayong'aa.

Duka la nguo limepambwa vizuri likiwa na mitindo mipya. Vidoli vimevalishwa mavazi mbalimbali ikiwemo shati nyekundu na kaptura. Kuna rafu zilizojaa jeans na fulana za aina mbalimbali.

Vazi la wanaume limepangwa vizuri kwenye rafu ya kisasa ya duka. Kuna mashati ya rangi tofauti, fulana na jaketi zilizopangwa. Mavazi mengine yamekunjwa nadhifu kwenye rafu huku picha za modeli zikionyeshwa jinsi yanavyovaa nguo hizo.

Duka la idhira linaonyesha mavazi yenye vitambaa vya kiafrika. Nguo zimetundikwa kwenye reki katikati na kando ya duka. Mteja anaonekana akihudumiwa ikionyesha biashara inavyoendelea vizuri.

Kituo cha ununuzi cha kisasa kimejaa nguo maridadi na viatu rafu zimepambwa kwa kufuata mtindo wa kisasa zikionyesha mvuto wateja wanafursa ya kuchagua bidhaa mbalimbali zikionyesha ubora.

Mifuko zimepangwa kwa kufuata mitindo ya kisasa. Mifuko mbalimbali yenye rangi tofauti imetundikwa kwa mpangilio. Koti la kijani pia linaonekana kando likionyesha uteuzi mpana wa bidhaa.

Duka la kisasa linaonyesha bidhaa za kifahari Kama vile mikoba na viatu na vitu vya mapambo. Rafu nyeupe zimepambwa kwa umaridadi. Hii inaashiria duka la nguo au vifaa vya mtindo vikionyesha bidhaa za kuvutia wanawake.

Duka la nguo la polo , linaonyesha mavazi yaliopangwa vizuri. Mashati yaliokunjwa yamewekwa kwenye rafu nyingi, na suruali, na mashati mengine, yametundikwa. Bidhaa zimepangwa kwa kuvutia, zikionyesha duka lenye mpangilio safi.

Rafu na meza zimepangwa kwa ustadi kuonyesha suruali na mashati ya mitindo tofauti kama bootcut na regular . Bango linaloeleza punguzo la bei hadi asilimia arubaini linavutia wateja kutembelea eneo hili la mauzo.

Nyumbali za watoto zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu za duka. Ishara ya fitting rooms inaonekana juu ikionyesha mahali pa kujaribu nguo. Nguo za wasichana zimetenganishwa zikiwa na lebo ya umri.

Kofia nyingi za aina mbalimbali zimepangwa kwenye stendi. Baadhi ya kofia zina kingo pana ,zikiwa na rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi na rangi ya asili. Chini ya stendi kuna bidhaa zingine za mtindo kama vile mifuko na shanga.

Gari la kifahari la Mistubishi Pajero limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Rangi yake ya fedha inang'aa vizuri ikiwa na magurudumu makubwa tayari kwa barabara za vumbi. Nyingine nyeupe inaonekana nyuma yake.

Mgari yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la maegesho huku watu watatu wakisimama katikati wakizungumza mchanganyiko wa rangi mbalimbali za magari unaonyesha shughuli nyingi na uwezekano wa biashara ya magari.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Mtu amesimama katikati ya magari mawili. Mandhari ya miti inaonekana nyuma. Magari haya yana rangi tofauti, yakiwemo, nyeusi, samawati, na meupe.

Trela maalum ya kubebea magari, imebeba magari kadhaa mapya yakionyesha usafirishaji wa magari. Ujensi wake imara huwezesha kubeba magari mengi urahisi hadi sokoni.

Duka la kisasa la magari linaonyesha magari kadhaa mapya. Muuzaji yuko kwenye counter ya mapokezi akisubiri kuwakaribisha wateja. Mabango makubwa yenye picha za magari yanapamba kuta, yakionyesha bidhaa za kisasa zinazouzwa.

Ndani ya gari inaonyesha viti vya mbele na dashibodi. Viti vya vyeusi vimefunikwa kwa vitambaa na milango ina lafudhi za mbao. Gari linaonekana safi likisubiri abiria.

Gari la zamani la Volkswagen Kombi limesimama. Linaonekana kuwa limetumika sana. Gari linaonyesha dalili za kuzeeka likisubiri matengenezo au mnunuzi mpya.

Magari mapya yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la maegesho. Aina na rangi tofauti za magari zinaonekana zikisubiri kununuliwa. Majengo marefu yanaonekana nyuma chini ya anga la mawingu.

Gari dogo la rangi ya fedha limesimama karibu na mlima kavu. Lango la gari lina nembo zinazodokeza shughuli za usafiri au utalii nchini Kenya. Hii inaashiria safari, labda ya kitalii, katika mandhari ya asilia.

Nebo ya Thunder bird, imechorwa kwa maandishi ya kifahari kwenye upande wa gari la blue ya bahari lenye rangi ya metali. Venti za chuma zinapamba bodi juu ya nebo, na rangi angavu ya gari inaakisi miti na anga safi.

Gari aina ya Toyota Prado limeegeshwa kwenye nyasi. Lina rangi ya kijivu cheusi, na lina paa refu la kubebea mizigo. Namba za usajili za Kenya, zinaonekana wazi.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Gari jeusi ndogo liko mbele kabisa, likifuatiwa na gari la kifahari la kijivu na lori ndogo la mizigo. Watu wachache wanatembea kwa mbali.

Uuzaji wa magari unaendelea na mwanaume anatoa maelezo kwa mwanamke. Wote wanaonekana kutabasamu labda wakijadili ununuzi wa gari jipya. Magari mengine yanaonekana nyuma yao yakisubiri wamiliki wapya.

Mwanaume mwenye ndefu na masharubu anakagua taa ya nyuma ya gari nyeusi. Anaonekana kufikiria sana labda akichuguza ubora wake. Amevalia koti jeusi na saa maridadi mkononi.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Miti mirefu ipo nyuma. Watu wanaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana safi na tulivu.

Gari jeusi aina ya Honda limesimama mbele ya jengo lenye nguzo za manjano. Limeegeshwa uso kwa uso na kamera likiwa kwenye sehemu ya wazi. Mandhari yanaonyesha mwangaza wa mchana na mpangilio wa mazingira safi.

Mwanamke na mwanaume wanatembea ndani ya chumba cha maonesho ya magari. Mwanamke anaonekana akimfafanulia mwanaume kuhusu gari jekundu lililo karibu. Magari mengine yenye rangi tofauti pia yameegeshwa ndani.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi likiwemo Lori la Isuzu lenye chuma cha kubebea mizigo. Eneo hili linaonekana kutumika kama kituo cha kupumzika.

Mwanamke anatabasamu kwa furaha ndani ya gari huku mwanaume amesimama nje akiongea naye. Anaonekana kufurahia gari hilo lake jipya.

Gari ndogo la zamani aina ya mini lina rangi ya machungwa angavu ,gari hili limesimama kwenye eneo lenye udongo likiwa limepaki nje linaonyesha mtindo wa kipekee na labda ni gari la zamani lililotunzwa vizuri.

Wanandoa wanazungumza na muuzaji wa magari, wakichagua gari jipya. Wanaonekana kufurahi, labda wakaribia kufanya ununuzi muhimu. Magari mengine yamepakiwa karibu, yakiashiria duka kubwa la magari.

Gari jeupe aina ya Volks Wagen limeegeshwa barabarani, taa zake za mbele zikiwa zimewashwa nembo ya kampuni iko katikati na nafasi ya nambari ya usajili haina sahani. Mazingira ya nyuma yana uoto wa wa kijani na jengo dogo

Mtu aliyevaa suti nyeusi na shati jeupe amesimama karibu na gari jeusi aina ya Saloni akishika kwa uangalifu eneo la mlango. Mandhari ya ndani inaonyesha muonekano wa jumba la magari linaloingizwa mwangaza wa asili kupitia madirisha makubwa.

Gari ya zamani yameegeshwa kwenye uwanja wenye udongo. Gari dogo la rangi ya chungwa linasimama mbele likiwa na muundo wa zamani. Nyuma yake kuna magari mengine madogo na la wazi. Nyumba zenye paa zenye rangi tofauti zinaonekana kwa mbali.

Trela kubwa imebeba magari mengi, yakiwemo meupe na meusi. Magari yamepangwa kwenye staha mbili yakionyesha uwezo wa trela. Watu wanaonekana karibu na trela wakisimamia upakiaji.

Trela kubwa ya kubebea ya magari imesimama nje ya jengo la viwanda. Rampi za kupakia zimeinuliwa zikiashiria utayari wa kusafirisha. Trela inaonekana mpya na imara, tayari kwa kazi ya usafirishaji.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester limesimama barabarani likiwa na nambari za usajili za Kenya. Muundo wake unaonekana kuwa imara ukiwa tayari kwa safari ndefu. Magurudumu yake yana muundo maalum yakiashiria umaridadi.

Maegesho yamejaa magari mbalimbali na yenye rangi tofauti. Kuna magari ya abiria na malori meusi, meupe na ya samawati. Magari mengi yameegeshwa hapa.

Kiti cha nyuma cha gari kimeonekana wazi, milango ikiwa imefunguliwa, huku sehemu ya ndani ikiwa safi na imepangwa vizuri. Viti vya rangi nyeusi vinaongeza mvuto wa kisasa, huku mkeka wa sakafu, ukiongeza utunzaji wa usafi.

Mwanamme na mwanamke wanashiriki kuangalia nyaraka ndani ya chumba cha maonyesho ya gari. Wanajadiliana kwa makini labda kuhusu gari jipya. Wote wanaonekana wataalam na wenye furaha wakiangalia makubaliano.

Gari la kifahari la rangi ya fedha, limesimama kwenye eneo la kuegesha magari. Taa zake za mbele zinangaa zikionyesha, umaridadi wa muundo wake. Majengo na mazingira ya jirani yanaonekana kwa mbali.

Magari mengi ya kifahari yamepangwa kwa ustadi ndani ya karakana kubwa .Rangi mbalimbali za magari zinaonekana zikiwemo nyeupe, nyekundu na nyeusi yakisisitiza umaridadi wao. Mistari ya njano kwenye sakafu inatenganisha magari ikionyesha mpangilio mzuri.

Wanyama mbali mbali wa kuchongwa wamepangwa kwenye rafu. Twiga na tembo ambao waliochongwa kwa ustadi wanaonekana wazi. Kuna na pia vikapu vya rangi na sanamu nyingine zikionyesha ufundi wa kipekee.

Viatu vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza ya soko. Rangi tofauti kama nyeusi, nyekundu na kahawia zinaonekana, vikionyesha chaguo la bei nafuu na mtindo kwa wanunuzi wa kila aina.

Barabara ya mjini imejaa shughuli za biashara, huku maduka ya viatu na nguo yakiwa yamepangwa kando ya barabara. Watu wanatembea na magari yanapita, yakiashiria maisha ya kila siku jijini. Duka hili linaonyesha biashara ya kawaida mtaani.

Lori la kijani linapakua vitunguu vingi vilivyofungwa kwenye mifuko. Mifuko imepangwa kwa wingi chini na mwanamke amesimama karibu. Hii ni soko la vitunguu au eneo la usambazaji wa mazao.

Mnara wa The New Kenyatta Market umesimama juu ya lango kuu. Watu wanapita katikati ya lango hilo, lenye rangi ya samawati. Ujenzi huo mpya una ashiria maendeleo.

Chini ya kivuli cha daraja, wauzaji na wanunuzi wanajihusisha na biashara ya kazi za mikono, picha za kuchora na bidhaa za mapambo . Rangi angavu na urafiki wa watu vinaweka mazingira hai na yenye mvuto wa kipekee.

Mwanamke sokoni anaonyesha bidhaa zake za asili na mafuta. Chupa zimepangwa vizuri kwenye stendi zikisubiri wateja. Bidhaa za nyumbani huuzwa kwa bidii, ikisaidia wafanyabishara wadogo.

Viazi vime wekwa ndani ya ndoo za plastiki zikisongamana juu ya meza na chini yake kuna safu za karoti, pilipili hoho za kijani na tango zilizopangwa kwa uangalifu kwenye kitamba cha pinki.

Soko kubwa la wazi limejaa watu wengi wakiuza na kununua bidhaa. Wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao chini na kwenye meza. Shughuli nyingi zinaendelea, zikionesha uhai wa soko la kawaida.

Soko la wazi linaonyesha bidhaa za sanaa za kiafrika zikiuzwa. Sanamu za mbao na ngoma zimepandwa chini kwenye mkeka. Mwavuli mwekundu unatoa kivuli kwa wauzaji uku nguo zikionekana nyuma.

Wanawake wawili wanauza matunda sokoni. Mmoja amevaa barakoa, akipanga tufaha na machungwa. Mwingine amesimama karibu na rundo la tufaha na ndizi, akihudumia wateja. Matunda mengi yameonyeshwa chini ya mwavuli mwekundu.

Shanga na mapambo mbalimbali, yametundikwa kwenye duka. Kuna mikufu iliyotengenezwa kwa kombe na shanga za rangi nyingi. Hizi ni kazi za mikono za kitamanduni. Zinaonyesha sanaa ya kipekee ya mahali.

Duka la nguo lina vitamba na nguo mbalimbali. Nguo za kitamaduni zimetundikwa na zingine zimepangwa kwa urembo kwenye rafu. Koti la kijani lenye mapambo limevaliwa kwenye kidole. Sehemu hii inaonekana kuwa duka la nguo.

Wauzaji na wanunuzi wamejaa sokoni, kati ya vibanda vya mbao vilivyojaa matunda na mboga safi. Rangi za bidhaa, kama vile nyanya, pilipili, ndizi, huangaza mahali, na shughuli za biashara zinaendelea kwa ustadi.

Soko la bidhaa za kitamaduni linaonyeshwa, likiwa na viatu, mapambo na mikoba. Bidhaa zimetengenezwa kwa mikono, zikionyesha utamaduni tajiri wa Kenya. Mteja anatembea akichunguza bidhaa, akitafuta ununuzi mzuri.

Vya rangi kali, mavazi ya kitamaduni, mapambo ya shanga ngoma na viatu vya ngozi vimepangwa kwa umaridadi kwenye kibanda cha soko. Bidhaa zimewekwa ukutani na juu ya meza zikiakisi utajiri wa tamaduni za Kiafrika.

Soko lina shamrashamra tele likiwa limejaa watu na mazao. Wauzaji wengi wamepanga matikiti maji, maboga na mboga nyingine. Wateja wanazunguka wakichagua bidhaa, kuashiria biashara inaendelea vizuri sokoni.

Mapambo mengi ya shanga yamening'inia, yakionesha rangi mbali mbali. Mikufu na vikuku vimetengenezwa kwa ustadi, vikiashiria kazi za mikono. Bidhaa hizi za kitamaduni zinauzwa sokoni, zikivutia wateja kwa uzuri wake.

Bidhaa za sanaa zilizotengenezwa kwa shanga za rangi nyingi zimepangwa kwa kuvutia. Vikapu vidogo, na vikuku vinaundwa kwa shanga za kila aina. Rangi angavu zimetawala, zikionyesha ufundi.

Mpangilio mkubwa wa matikiti maji unaonekana sokoni. Baadhi yamepasuliwa, yakionyesha rangi nyekundu iliyokolea ndani. Wafanyabiashara wanauza mazao yao kwa bidii.

Soko la wazi limejaa bidhaa za kitamanduni ikiwemo nguo zenye rangi, vinyango na vyombo vya muziki. Muuzaji mmoja amesimama karibu na bidhaa zake na wanunuzi wanazunguka sokoni.

Katika soko lenye shughuli nyingi, vikapu na bidhaa za mikono vimepangwa. Rangi mbalimbali na miundo ya kuvutia zinaonekana. Watu wanapita na kukaa wakipanga bidhaa.

Soko la kienyeji limejaa watu wanaouza na kununua matunda na mboga mbalimbali kama nyanya, ndizi, viazi vitamu na vitunguu. Mazingira yanaonyesha harakati nyingi na rangi angavu zikiakisi maisha ya kila siku.

Shughuli nyingi zinaendelea katika soko la ndizi, ambapo wauzaji na wanunuzi wamekusanyika. Ndizi nyingi zimepangwa kwenye masanduku ya mbao. Soko linaonekana kuwa na pilkapilka, likionyesha biashara kubwa ya matunda.

Sanaa za mikino zimepangwa vizuri zikionesha utamaduni wa kiafrika. Ndege wa kuchonga, boti ndogo na vichwa vya wanyama kama pundamilia vimejipanga. Kila kipande kimetengenezwa kwa umaridadi kikiashiria ubunifu wa mafundi.

Mpangilio wa viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga unaonekana. Kijana anapanga bidhaa hizo akivutia wateja sokoni. Hizi ni kazi za mikono zenye utamaduni.

Mpangilio wa soko la wazi unajionyesha likiwa na vibanda vingi. Wafanyabiashara wanauza bidhaa mbalimbali ikiwemo vito na mapambo. Wateja wanatembea wakitafuta vitu vya kununua.

Magunia mitungi na chupa zimejaa bidhaa kama chai kahawa viungo na miti shamba katika kibanda cha soko. Rangi tofauti na maandiko hufanya sehemu hii ionekane yenye maisha na biashara tele.

Vinyago vya kitamaduni vya kiafrika vimepangwa ukutani, vikiwa na maumbo na rangi tofauti. Vinyago vingine vimetengenezwa kwa mbao vingine kwa nyuzi na baadhi vina manyoya. Bidhaa hizi za sanaa zinaonyesha utajiri wa utamaduni wa kiafrika.

Kando ya ua la bati, rundo la udongo limewekwa juu ya ardhi kavu yenye majani yaliyonyeuka .Majengo ya ghorofa yanaonekana mbali yakizungukwa na miti na vichaka. Hali ya anga ni tulivu.

Jengo refu la kisasa linasimama mbele ya anga ya samawati lenye mawingu meupe. Dirisha nyingi zimetundikwa kwenye kuta zake na miti wa michikichi unaongeza uzuri kwenye eneo.

Nyumba ya kifahari imepambwa na ua wa kijani kibichi na nyasi iliyokatwa vizuri .Bustani hii inazuguka nyumba ndogo yenye mlango mweupe na madirisha yenye fremu nyeupe. Mandhari safi na tulivu inavutia.

Jengo refu la ghorofa lina kuta za mawe na michoro ya rangi nyekundu. Limepangwa vizuri na madirisha yanaonekana. Anga la samawati linaongeza uzuri wa jengo hili ikionyesha ujenzi nzuri.

Jumba la kifahari lenye ghorofa mbili limejengwa kwa mtindo wa kipekee, likiwa na madirisha makubwa ya kisasa na paa la rangi ya udongo.

Majengo marefu yanapanda juu angani yakionyesha usanifu wa kisasa. Madirisha yanang'aa chini ya jua kali. Miundo hii mikubwa hutoa nafasi kwa ofisi au makazi.

Jengo refu la ghorofa linasimama chini ya anga safi la samawati. Lina madirisha mengi za kisasa zinazoakisi mwanga. Muundo wake wa kipekee unachanganya kioo na kuta za saruji ukionyesha usanifu wa kisasa.

Bango kubwa jekundu na jeupe limening'inia kwenye jengo la mawe. Linatangaza kuwa commercial property for sale , likionyesha nambari za simu kwa mawasiliano.

Nyumba za kupendeza za rangi ya machungwa zenye paa za kahawia zimejengwa mfululizo, zimezungukwa na ukuta wa mawe na lango la chuma. Anga la samawati lenye mawingu meupe linaongeza uzuri wa mazingira.

Majengo marefu ya ghorofa yamejengwa karibu. Sehemu za kijani zimetengwa vizuri kati ya majengo. Kuna magari ambayo yameegeshwa. Inaonesha eneo la makazi jijini.

Jengo refu la ghorofa lililopakwa rangi ya kijivu na kupambwa kwa rangi nyekundu na nyeupe, linasimama wima. Lina balcony nyingi likionesha muundo wa kisasa. Mawingu machache yanaonekana angani.

Jengo la ghorofa mbili lisilokamilika limezungukwa na kuta za zege na milango ya chuma. Mlango mweusi umefungwa ukionyesha usalama wa eneo. Kwenye kona kuna magogo ya mbao kuashiria ujenzi unaoendelea.

Jengo refu la ghorofa linasimama likiwa na madirisha mengi ya samawati. Linaonyesha maendeleo ya kisasa kwa majengo. Majengo kama haya huongeza nafasi za makazi.

Jengo refu la ghorofa linasimama chini ya anga lenye mawingu hafifu kuta zake za rangi ya waridi zimepambwa kwa madirisha mengi. Ukuta wa zege umezunguka msingi wake ukitenganisha jengo na radhi wazi iliyo mbele.

Jengo la kisasa lenye ghorofa tatu linaonekana likiwa na kuta za kijivu na balkoni za glasi. Bustani ndogo yenye mimea imeongeza uzuri. Eneo la maegesho linaonekana likionyesha makazi ya kifahari.

Bango la ghorofa linaonyesha mpangilio wa vyumba kuanzia sakafu ya chini hadi ya saba. Kila ghorofa linaorodheshwa na nambari za vyumba vyake ikiwa ni pamoja na jengo la kose heights na chumba cha challenge chambers kwenye ghorofa ya nne.

Bango jekundu la To Let, kutoka Knight Frank linaonekana wazi. Lina tangaza nafasi za ofisi, zinazopatikana katika jengo la, The Priory Place. Numba za simu zimetajwa kwa mawasiliano.

Majengo marefu ya kisasa yamesimama chini ya anga ya samawati. Moja linaonekana kama bado linajengwa. Miti mirefu imezunguka majengo haya na kuna mabango barabarani. Mandhari ya jiji inaonyesha ukuaji wa majengo.

Jengo refu lina ghrofa kadhaa zikiwa na madirisha meusi na kuta za rangi ya kijivu. Bango la To Let linaonekana juu ya jengo. Antena za mawasiliano zimewekwa juu ya paa zikionyesha matumizi ya kisasa.

Sehemu ya wauzaji nyama ndani ya duka kubwa inaangazwa vizuri huku vipande vya nyama vikiwa vimepangwa kwa mpangilio nyuma ya kaunta. Mabango yaliyojuu yanaelekeza wateja kwa aina tofauti za bidhaa za nyama zinazopatikana hapo.

Watu wamesimama kwenye foleni ndefu wakisubiri kulipa bidhaa zao kwenye kaunta mbili za malipo. Bidhaa mbalimbali zimewekwa kwenye frijii karibu na kaunta zikiashiria duka la bidhaa.

Maduka ya kisasa inaonyesha nafaka na karanga kwenye vyombo vya kioo vikiwa tayari kwa wateja kujichukulia. Ishara kubwa ya nuts and cereals imetundikwa juu ikionyesha urahisi wa ununuzi.

Vikombe vingi vyeupe, vyeusi, na vyekundu, vimepangwa kwa rafu za dukani. Kila kikombe kina muundo wa mistari, na baadhi vinaonekana kua na bei iliyoandikwa. Vikombe vingi vimepangwa kwa utaratibu.

Fridge kubwa inaonesha nyama zilizopangwa vizuri ikiwa tayari kuuza. Aina mbalimbali za nyama, ikiwemo kuku na nyama nyekundu zimefungwa. Hii inaashiria duka la kisasa la vyakula likitoa bidhaa safi kwa wanunuzi.

Wateja wanatembea katikati ya njia ya duka kubwa wakisumuma toroli, wakichagua bidhaa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama sukari, sabuni na mafuta ya kupikia. Taa nyingi huangaza sehemu hii vyema.

Duka kuu ina barabara ndefu yenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa za usafi na za nyumbani zimepangwa vizuri. Kuna uteuzi mpana wa sabuni na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku zikionyesha mpangilio mzuri.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu ndefu. Njia pana inawezesha wateja kutembea kwa urahisi. Matangazo ya bei yanaonekana, yakiashiria ofa mbalimbali kwa wanunuzi.

Duka kuu ina rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za usafi wa kibinafsi na za nyumbani. Njia za duka zimetandikwa vigae huku ishara za miguu zikionyesha mwelekeo. Picha inaonyesha eneo safi na lenye bidhaa nyingi.

Ubao mkubwa wenye maandishi Customer Service unamulika juu ya kaunta. Wafanyikazi wawii wanamhudumia mteja mmoja. Mabango na taarifa nyingine muhimu zimetundikwa ukutani ikionesha ofisi ya huduma kwa wateja.

Duka la vifaa vya mazoezi limejaa bidhaa. Mashini za kukumbia na baiskeli za mazoezi zimepangwa. Rafu zimejaa bidhaa za michezo ikiwemo viatu. Nafasi hii inahimiza maisha yenye afya.

Kaunta ya duka la nyama imejaa aina mbalimbali za nyama mbichi. Nyama zimepangwa vizuri, kwenye friji ya kioo, zikisubiri wateja. Mapambo ya mboga mboga yameongezwa, ikionyesha ubora, na usafi.

Koridoo refu la duka la jumla, limejaa bidhaa za chakula zilizopangwa kwenye rafu. Watu wanatembea wakichagua bidhaa wanazohitaji. Eneo lote linaonekana nadhifu, na lenye mpangilio.

Duka kubwa la kisasa limejaa bidhaa mbalimbali. Sehemu tofauti za duka zimetengwa kwa ajili ya nyama, matunda na mboga. Taa nyingi huangazia nafasi zikionyesha bidhaa safi. Wateja wanaweza kununua mahitaji yao yote ya kila siku kwa urahisi.

Duka kuu limejaza rafu zake na bidhaa mbalimbali za vyakula. Maziwa na bidhaa za unga zimepangwa vizuri kwenye rafu. Bidhaa za rangi tofauti zimepangwa kwa kuvutia.

Wateja wanahudumiwa katika sehemu ya nyama ambapo kuna aina mbalimbali za nyama zikiwemo nyama nyeupe na nyekundu. Vinywaji vimepangwa vizuri kwenye rafu vikiwa tayari kwa wateja. Duka linaonekana nadhifu na bidhaa zimepangwa vizuri.

Toroli ya nununuzi limejaa bidhaa kama sabuni ya unga, mchele na kifurushi cha kifaa cha jikoni, likiwa mbele ya eneo la matunda lililojaa maapulo ya kijani.

Wateja wanachagua matunda na bidhaa nyingine kwenye duka kubwa. Rafu zimejaa vitu mbali mbali zikivutia wanunuzi. Matunda mabichi yamewekwa kwa uzuri tayari kununuliwa.

Wanunuzi wanatembea katika duka kubwa lenye bidhaa nyingi. Mikate mipya imepangwa vizuri kwenye rafu. Vinywaji na matunda vinapatikana kwa wingi. Kila mahali kuna Offer maalum za kuvutia wateja.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbali mbali likionyesha matunda na mboga zilizopangwa vizuri. Tikiti maji na parachichi zimetolewa kwa ajili ya wateja. Bei za ofa zimebandikwa wazi zikivutia wanunuzi kuchangamkia fursa.

Bidhaa mbali mbali zimepangwa kwa umaridadi kwenye rafu ndefu sokoni, kuanzia biskuti hadi nafaka. Maduka yanatoa chaguzi nyingi kwa wanunuzi wao.

Wateja wanafanya malipo kwenye kaunta za maduka makubwa. Mistari kadhaa ya kuilipia imejaa na wahudumu wanawasaidia wanunuzi. Troli iliyojaa bidhaa inasubiri kulipiwa.

Ndani ya duka kubwa, bidhaa mbalimbali zimepangwa. Baiskeli ndogo za watoto, viti vilivyopangwa kwa safu na meza ndogo za plastiki ziko karibu. Wateja wanatembea katikati ya bidhaa hizo wakichagua mahitaji yao ya kila siku.

Raundi za baiskeli zimepangwa kwa mstari mrefu ndani ya duka. Baiskeli hizi mpya zinang'aa zikiwa tayari kuuzwa. Aina mbalimbali za baiskeli zimeoneshwa zikionesha chaguzi nyingi kwa wanunuzi.

Bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu za duka kubwa. Kidoli cha mtoto kinaonyesha mavazi kikivutia wanunuzi. Bidhaa za nyumbani na vitu vingine vya matumizi vinapatikana. Wateja wanapata mahitaji yao yote hapa.

Duka kubwa la rejareja linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Ishara za promo zimeonekana kila pahali zikionyesha punguzo la bei. Hali hii inaashiria biashara yenye shughuli nyingi ikitoa bidhaa mbalimbali kwa wateja.

Katika duka kuu kuna sehemu ya vyakula yenye keki, mikate na peremende ikiwapa wateja chaguzi tamu. Njia za ununuzi zimetanganishwa kwa alama zikiongoza ununuzi salama.

Soko kubwa lina sehemu ya mikate iliyopangwa vizuri. Viti vya plastiki, na bidhaa nyingine za nyumbani, zimepangwa karibu na sehemu ya vyakula. Wateja wanatembea kati ya rafu, wakichagua bidhaa za matumizi ya kila siku.

Mboga safi za aina mbalimbali zimepangwa kwenye sehemu ya duka kubwa la vyakula. Kuna matango, pilipili hoho, nyanya, biriganya na kila moja ikiwa na bei tofauti kwa kilo, ikiashiria ununuzi wa rejareja wa kisasa.

Lebo ya Jadarana Food Plus imeandikwa juu ya mlango wa duka, linalofutia ndani. Mtu mmoja yuko kwenye kaunta, huku matangazo yakiwa pembeni kushoto ya mlango.

Vifungashio safi vya plastiki vimepangwa kwa mtindo mzuri vikijaa aina mbalimbali za karanga na matunda yaliyokaushwa kama korosho, zabibu, tende na njugu, bei zimewekwa wazi kwa wateja kuchagua kwa urahisi.

Rafu ya vioo imejaa keki tamu na keki za aina mbalimbali. Mikate yenye tabaka keki za kusongwa na donati zimepangwa vizuri. Huu ni mkusanyiko maridadi wa vitu vitamu vinavyovutia macho.

Wateja wanatembea, katika duka kubwa, lenye bidhaa nyingi, za kuoka. Mikate na biskuti zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu, zikionyesha wingi wa chaguzi.

Jengo refu la biashara lina nembo kubwa ya Quickmart juu yake ikionyeaha jina la duka. Magari ya kubebea bidhaa yamewekwa kando ya jengo yakionyesha kuwa ni duka la jumla. Eneo ya kuegesha linaonyesha mistari iliyopakwa kionyesha utaratibu.